Hapa naona kuna nyumba moja ambayo imechorwa vizuri ikiwa imechorwa mau, samaki, twiga na ndovu. Vile tunaona hapo inakaa sasa kama hiyo ni mahali ya wanyama porini.

Tunaona wakimbiaji wa Kenya wakiwa wanakimbia hapa, moja wao mbeleni ni mtu ambaye anakimbia sana, anakuwanga na kimbio ama mbio yake imeshinda hao watu wengine, sasa mkono yake akaweka.

Kompyuta ya mezani ya aina ya Dell imewekwa juu ya meza. Inaeza kuwa imewekwa hapo kwa matumizi ya kawaida nyumbani au ofisini. Mwonekano huu unaonyesha matumizi ya teknolojia katika shughuli za kila siku ahata nje ya mazingira rasmi kama ofisi au serikali.

Kuna chuma mmoja hapa, kirefu, ambacho kimewekwa kitu wa black labda, kuna kumbumbu, au kitu kutambulisha mahali hapo. Pembeni kuna nyasi, zilizopangwa vizuri, ikitengenezwa muinuko mdogo kama sehemu ya mapango ya eneo hilo kwa umbali. Kuna jengo kubwa linalofanana na shule ya ofisi, ikiwa na muundo wa kisasa, mazingira imepangwa kwa utaratibu.

Asiya Sururu Mohammed, ni mwanariadha wa Kenya aliyezaliwa tarehe 25,aprili,1992 mjini Mombasa. Anashiriki mchezo wa para-rowing hasaa katika mashindano ya single scuils. licha kuwa ako na ulemavu wakukosa miguu yote mwilini. Amefanikiwa kwa kutumia miguu wa bandia na mkongojo, udhubutu wake ni mfano.

Vile tunavyoona hapa tunaona loka ya kufunga naye kitu ama vitabu vya shule. Vile tunavyoona, kuna chini yake kiti ambapo inatakikana ikaliwe wakati unasoma.

Mwanamke aliyevaa fulana iliyoandikwa Kenya ameketi kwenye mtungi maalum wa mchezo wa maji. Pembeni kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kwa uenda na ulemavu wa miguu. Anaonekana akishika miviko tayari kwa kupiga makasia. Mazingira yanaonyesha eneo la pwani lenye mikoko.

Ninavyoona hapa, naona nyumba ambayo imejengwa vizuri kubwa sana ambayo inatuonyesha hapa hii mahali yake ni mzuri sana. Iko na vitu, dirisha kumi na mbili hizi zinaonekana na mlango mbili.

Hapo tunaona kuna machoro mingi, ya samaki na vitu vinginevyo ambayo imechorwa hapa chini, pia tunaona manyumba, hapo juu imechorwa kitu ambayo imechekwa. Nafikiria hii ni kitabu ya shuleni ama kitu za kuchorea.

Mwanariadha mmoja akiwa katikati ya wenzake wawili huku kila mmoja akimshika mkono kwa upande wake. Akionekana kuhitaji msaada baada ya mbio. Wote wako kwenye uwanja wa riadha na mwanamke aliye pande ya kulia amevaa vazi lenye maandishi ya Kenya.

kiwanja ambacho ni kijani na jamaa mmoja ambaye anacheza mpira lakini ni mlemavu. Hapa inakunaga uwanja wa ulemavu na anakaa jamaa akona chuma mbili ambapo huwa ni miguu yake inasaidia.

Kitabu cha kiada cha watoto kinafunza kuhusu usafi za mali na jinsi ya kujitunza. Kurasa hizi zinapicha za watoto wakipiga mswaki, wakioga na wakiosha nywele. Kuna pia mchoro wa duara unaoonyesha vifaa vya usafi na sabuni.

Hap tunaona kuna viti mingi na mahali pa kueka vitabu. Tunaeza sema hapa ni shuleni. Kila mtu na pahali yake. Isipokuwa hapa inaweza kuwa mahali ya kufanyia ekperimenti ama inaeza kuwa lab ya shuleni.

Tukiangalia hapo imekwa board ambaye imeandikwa Fire Assembly point ambaye inatuonyesha arrow yake ile upande ambapo iko hiyo kitu ya kuzimisha hiyo moto vile inavyotuonyesha karibu yake kuna tanki ya maji ambapo ni nyeusi rangi yake.

Kuna watu wawili hapa wakiwa wanakimbia, ama wanafaya mazoezi, ili waende kukumbia athletiki ya nchi ya Kenya ama waende mji mwingine au nchi ingine , waende kuchukua kikapu, wapeleke hapa Kenya.

Hapo tunaona, kuna wengine ambapo kutembea imekuwa shida sasa wakielekea bendera ya Kenya wako nayo kwa mkononi wakiwa wanaendesha hiyo gari ya watu ambao hawana miguu ya kutembea vile inaonekana.

Hapa ni mtoni, kuna msichana mmoja akiwa anatazama ama anaingia picha kwa kamera. Anasema anataka kuendesha hiyo mau akiwa suluhu training vile tunavyoona hapa, na ako na furaha.

Hapa naona kuna mchoro wa alfabeti ya shuleni, ambazo zimeandikwa vizuri, ameekwa kwa ubao ili watoto wasome ama waone vizuri. Kuna mchoro hapo juu, ikiwa imechorwa vizuri imepangwa laini.

Kuna jamaa mmoja akiwa anachezea hapo kwa ardhini. Huyu inaweza kua sasa ni kama mtu athletiki na vitu vingine vya mchezo ambapo anakuanga akicheza ama akifanya mazoezi ya.

Hapa naona ubao ya nyeupe ambayo imeandikwa kalamu ya maji ambayo inaweza futwa. Hapo ni shuleni ama darasani la shule ikiwa inakaa kama vitu watoto wanasomea hapo.

Majengo haya yanaonyesha jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe ya kisasa na kupakwa rangi ya kahawia na nyekundu. Mlango wa chini una rangi nyekundu na madirisha makubwa hayapo kila upande kwa ajiri ya mwanga na hewa. Kati ya majengo haya kuna bustani safi yenye maua ya waridi kwa miti midogo yanayoongeza mvuto wa mazingira.

Hapo inaonekana kuna watu ambao wamevaa nguo moja, wakiwa hapo ni champions wa kitu kufanya milele. Wakenya hapo wakiwa wamechukuliwa pesa mingi ambapo wameandikiwa cheki na kuenda kununua ama kutoa kwa kutoa kwa benki .

Wanaume waliovaa sare nyeusi zenye rangi ya bendera ya kenya wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa nyasi. Wengine wao wanatumia mikongojo ya kutembelea na pia kumewekwa mbele yao wakionyesha kuwa ni timu ya watu wenye ulemavu wa viungo. Hii ni ishara ya kujitolea kwa mchezo jumuishi kuonyesha kuwa pia mtu ana nafasi ya kushiriki au kuungana bila kujali changamoto za kimwili.

Hapa kuna karatasi ambao wameeka kitu. Sasa inaeza kuwa wakati wa kukosa mvua watu walikua vile wanafanya ama walikua shambani, nyumbani na vitu vingine wanyama walikua wanavikiriia ama walikua wanaishi.

Wamepanga masiku ya shuleni ya kwanza ni jumapili.

Kitabu kimoja kimewekwa mezani kikiwa na jina Junior English 2 Edition , jarada lake limepambwa na michoro ya maua a vitu vingine vya kuvutia vinavyoonekana kulenga wanafunzi wa shule ya msingi, muonekano wa kutabu unaonyesha kuwa ni cha kujifunzia lugha ya kiingereza na kimeundwa kwa namna ya kuvutia watoto.

Kuna jamaa mmoja ambaye tuna hapa, tunaona hapa akiwa anazungumza ama anafanya athletiki ni mkibiaji wa kenya, vile tunavyoona vitu zake zote ama mahali yake amezaliwa wapi, mahali amezaliwa, yote imeandikwa chini.

Hapa ni mahali pa kuweka file ya shuleni ama mahali ingine ya ofisini. Vile tunavyoona hapa kuna file mbili ama tatu ambayo zinakuwa kuwa huko juu zikiwekekwa mahali hili kuzuia upepo na vitu zingine. Kuwekwa karatasi.

Hapo tukiangalia kuna kompyuta mbili ambazo zinafanana, ni zile za kuweka ofisini kufanya kazi, hospitalini, ama shuleni, tunavyoon kuna vitabu ambavyo viko kando yake, inakaa hii familia ambayo imeweka mali yao vizuri kutumia hizi vitu kuenda nayo kuchukua kazi.

Kuna vitabu mingi ambazo zinafanana ,darasa la saba limewekwa juju na zimepangwa vizuri ikiwa kuna mbele yao file moja ambapo ni manjano. Kuna tunaona hapo kuna charging ambapo ni nzuri ya kucharge.

Hapo tunaona lockers za shule na ubao ya jeupe ambapo ikiandikwa hapo unaezafutwa, vile tunavyoona hapo kuna makiti zingine ambapo hii hukaa shuleni na tunaona ruler .

Kuna mchezaji mmoja hapa akiwa amefunga macho yake, mwiningine anamsaidia. Vile anavyolala ni kama anafanya mazoezi ya kuenda kukimbia athletiki na kuna saa ambayo imeandikwa huko vile tunavyoona.

Kitabu kina kichwa, kilichoandikwa kipindi cha pili juu, na ndani yake kuna somo la sarufi kinayohusu matumizi ya maneno hiki na hivi. Kwenye ukurasa huo kuna mchoro wa mzee aliyevaa kanzu na koti pamoja na mtoto aliyevaa shati anashikilia kitambaa mkononi. Mchoro huu unawasaidia wanafunzi kuelewa matumizi sahihi ya maneno hayo katika sentensi kupitia maelezo ya maandishi na vielekezo vya picha kwa njia ya kuvutia.

Kuna nyumba kubwa hapa ambayo inagara sana, rangi yake ni nyekundu. Hapo nyuma yake ama mbele ya nyumbani vile inavyotuona hapo ni mahali ambayo inaitwa kijani, kuna laini ndogo ambayo inapita ndani.

Hii ni kitabu cha watoto wa nursery ambao wanasoma shuleni ili wakue wamechora kitu wajue vile ya kuandika kitu ama vitu vingine. Wanatumia sasa mkono la kushoto na wa kulia.

Jengo refu la ghorofa linaloonekana likiwa na milango mitatu ya kuingilia chini na linaloongezaka kwenye juu katikati na ukuta wake na madirisha marefu yaliyopangwa kwa mstari wima, Kuna mstari ya vyuma na mabomba meusi ilipangwa juu sambamba na muundo wa jengo, muonekano hii inaonyesha usanifu wa kisasa na majengo ya biashara au kazi.

Jengo hili lina paa la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa mabati ya kisasa, na kuta zake zimejengwa kwa mawe yaliyopangwa vizuri. Kuna mlango wa mbao na dirisha lililofungwa grili ya kijani kwa ajili ya usalama. Sehemu ya mbele kuna ukumbi mdogo wa sakafu safi ya rangi ya machungwa, nyasi za kijani zimeshughulikiwa vizuri na anga ni safi.

Hii ni ubao nyeupe ambayo wanaandika na kalamu inaeza kuwa ikiandikwa kitu hapa inaeza futika, mara mnyingi hutumika huko hospitalini, mkutano, shuleni au ofisini vile tunavyojua.